Kijana aliyevaa shati nyeusi na kaptura ya rangi ya kijani ameketi mchangani uwanjani ambayo inaonekana inatokana na tukio la mchezo wa kuruka.